Hospitali zote nchini Kenya zina maabara, ambayo huweza kutumika kuweza kupata iwapo kuna ugonjwa fulani ambao unamuathiri binadamu fulani. Hivyo unapotoa damu hupelekwa kwenye makao haya, ili kuweza kudhibiti ugonjwa wako.

Zamani wanawake wajawazito hawakua wanaenda hospitalini kuangaliwa iwapo ujauzito unaendelea vizuri. Kulikua na wakunga nyumbani ambao wangeweza kushughulikia maswala haya. Walikua na uwezo wa kuwaangalia watoto wakiwa tumboni na kujua iwapo wako sawa.

Chanjo huanza kupeanwa pindi tu binadamu anapozaliwa. Lakini tuna nyakati zingine ambapo magonjwa huibuka na hivyo huhitaji tiba ambayo inatokana tu na chanjo ambayo itaweza kuwazuia kupata magonjwa kama haya.

Kampeni ya chanjo ya measles, rubella inaweza kufanya kote nchini. Huku serikali ikihakikisha kuwa watoto wote shuleni na hata nyumbani wameweza kuipokea.

Iwapo utahitajika kuhudhuria mikusanyiko ambapo watu watakuwa chungu nzima, basi ili kuweza kujikinga na magonjwa, unahitajika kuvaa barakoa, ili uweze kuwa salama.

Ili kuweza kupata mavuno, basi ni muhimu kwa kila mkulima kuweza kuyatunza. Basi tuna dawa ambazo huweza kutumika, ili kuzuia kuwepo kwa magonjwa.

Majengo ambayo yamejengwa kwa njia ya kiholela yanapaswa kubomolewa yote, kwa sababu yana uwezo wa kufanya ajali mbaya, ambayo inaweza kuchukua maisha ya binadamu wengi sana. Hivyo ni muhimu kwa serikali kuhakikisha kuwa, majengo kama haya yamebomolewa.

Wasichana wanapofika umri wa kubalehe huanza kuona hedhi, na hivyo huhitaji sodo ili kuweza kujisaidia wakati huu. Mashirika mbalimbali yameweza kujitokeza na kuwanunulia wasichana wengi sodo.

Uhusiano baina ya daktari na mgonjwa unapaswa kuwa wa furaha. Kuna ma nurse ambao huwa wana matatizo ya kuwa na uhusiano mzuri, na wale ambao wanaenda kwao kupokea tiba.

Wataalamu wanaoshughulikia masuala ya watoto wameweza kuajiriwa katika hospitali tofauti tofauti. Hawa wana uwezo wa kutambua iwapo mtoto ana ugonjwa mapema sana ili kuweza kumsaidia.

Madaktari ambao wana uwezo wa kufanya upasuaji ni wachache sana. Tuna magonjwa ambayo huhitaji kufanyiwa marekebisho ambayo yatahitaji kufunguliwa kwa sehemu za mwili na kusaidika.

Katika hospitali nyingi nchini Kenya, tuna wodi ambazo zinatengwa kwa ajili ya wagonjwa ambao watahitaji kuangaliwa kwa ukaribu na madaktari, ili kuweza kusaidiwa.

Akina mama kwa wazee wamevalia nguo ambazo zinaonekana kuwa rangi ya samawati. Wanazungumziwa na waziri mkuu wa afya. Pia wamepewa ma bag mekundu ambayo huenda watayatumia katika kazi ambazo wataelekezwa.

Ni muhimu kila nyumba kuwa na jengo la choo ambalo ni la maana, ambalo ni nadhifu, ili kuweza kuzuia usambazaji wa magonjwa ambao hutokana na kuwepo kwa uchafu.

Dawa ya kienyeji ya mwarubaini imekubalika kote nchini kuweza kutibu magonjwa tofauti tofauti, hivyo sio lazima kwenda hospitalini ndiposa upewe dawa za kukutibu.

Baada ya kuibuka kwa ugonjwa wa Korona. wanasayanzi wakiweza kubuni mbinu ambayo ingeweza kuwasadia wananchi wengi, kutoambukiswa na kati ya mbinu ni hii ya chanjo.

Magonjwa yasiyoeleweka yanapozuka. Tuna wataalam ambao wamejifunza kukabiliana nayo, ambayo ambao hutumwa ili kuweza kusaidia kupata tatizo ni gani na suluhisho linaweza kuwa lipi.

Bila maji maisha ya binadamu yanaweza kuwa magumu, kwasababu magonjwa yanaweza kuzuka wakati wowote. Unaponawa pia, hakikisha umetumia sabuni, kwa ajili ya kuua viini, ambavyo vinaweza kuleta magonjwa yanayodhuru afya.

Katika Kila kampuni, tuna sehemu ambapo tuna hewa ambayo si sawa, na hivyo wafanyakazi hapa huvaa magwanda na gilavu ambazo huweza kuwazuia kuweza kunusa kemikali ambazo zinaweza kuwapatia shida.

Usafi ni jambo muhimu sana ambalo lapaswa kuzingatiwa na wananchi wote, si shuleni, si manyumbani. Kwa hivyo wakati wowote ule unapo ona kuwa mazingara yanahitaji kunadhifishwa basi, hakikisha kuwa umeyasafisha.

Nzige wana uwezo wa kuvamia makaazi yoyote na kuharibu mimea wote, kwa siku moja. Katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, kumeshuhudiwa tatizo hili, na kupata suluhisho.

Katika hospitali nyingi za rufaa, serikali imeweza kuhakikisha kuwa tuna mashine za kutosha ambazo zitazuia vifo vya watoto ambao wamezaliwa. Hio ni muhimu sana kwa afya ya watoto kulindwa.

Iwapo una maumivu mwilini na umetembelea kituo cha afya, utahitajika kupimwa mpigo wa damu mwilini, kabla ya kuonwa na daktari, ndiposa iwe rahisi kwa daktari kuweza kukutibu.

Ili kusaidia katika kutibu wagonjwa ambao wapo mashinani, na hawana uwezo wa kufika kwenye miji ili kupokea matibabu, basi tuna magari ambayo yameanzishwa, na yana uwezo wa kusonga sehemu moja hadi nyingine.

Kabla ya kununua dawa yoyote ile, hakikisha kuwa chupa imefunikwa vizuri kwa namna ambayo, hakuna mtu ambaye anaweza kuifungua, bila idhini yako wewe.

Ugonjwa wa masikio umeweza kuwadhuru binadamu wengi, lakini tuna wataalam ambao wana uwezo wa kurekebisha maswala kama haya. Iwapo una tatizo basi usiogope kutembelea kituo chochote cha afya.

Wanaume huweza kubwa na matatizo ya kiuzazi, ambapo inakuwa vigumu sana kwa wao kuwapatia wanawake ujauzito. Kwa hivyo tuna madaktari ambao wana uwezo wa kutibu magonjwa kama haya.

Dawa za kiasili au kienyeji pia zinauzwa kutibu magonjwa, na huwa hazina kemikali kama hizi ambazo tunazinunua hospitalini. Basi wanadamu wasiwe na uoga kutafuta msaada wa madaktari wa kiasili.

Ajali za barabarani zimeweza kukidhiri kote nchini, na kuchukua maisha ya wananchi wengi. Haijulikani ni kwa nini zimekuwa kwa wingi, bali uchunguzi unafanywa ili kuweza kubainisha iwapo ni hitilafu ya gari ama makosa ya madereva.

Afya ya mama na watoto, ni lazima iweze kulindwa na taifa la Kenya. Ni jukumu la rais, kuhakikisha kuwa vituo vya afya, vina vifaa vya kutosha kuhakikisha kuwa wawili hawa wamelindwa vyema.

Ugonjwa unaoadhiri meno, unawasumbua wananchi wengi, na hivyo tuna hospitali ndogo ambazo zimeanzishwa kote nchini, zinazo wasaidia watu ambao wanaumia.

Hakuna mapenzi ambayo yanashinda yale ya mama kwa mwanawe. Ndiposa wazazi uhakikisha kuwa wanawapeleka watoto wao kuchanjwa, na iwapo kuna maumivu basi wao huchukua jukumu la kuwapeleka haraka sana hospitalini.

Wataalam ambao wanashughulikia magonjwa ya meno ni chungu nzima katika taifa letu. Iwapo utasikia una maumivu kwenye sehemu yoyote ya jino, ni muhimu kutembelea vituo vya afya ambavyo vitakupa usaidizi.

Ili kulinda afya ya watoto ni lazima wapewe chanjo wakiwa angali wadogo ndiposa waweze kuwa na nguvu mwilini ya kupigana na magonjwa yeyote ambaye yatajitokeza ili kuweza kuwafanya wasiwe na nguvu.

Maji ni muhimu katika maisha ya binadamu, lakini tuna wakati ambapo, ni vigumu kupata. Hivyo, tuna njia mbalimbali ambazo zimejitokeza, ili kuweza kuhifadhi ndiposa yasiweze kutumika ovyoovyo.

Mojawapo ya magonjwa yanayoathiri maisha ya binadamu, ni ugonjwa wa masikio. Hivyo tuna madaktari ambao wana uwezo wa kushughulikia, hususan ugonjwa huu ambao unafanya watu wengi kutosikia vizuri.

Afya ni nguzo muhimu katika maisha ya binadamu, kwa sababu huweza kumfanya kuendeleza shughuli zake za kawaida. Kuna hospitali ambazo zina vitanda vya kutosha, kwa ajili ya wale wagonjwa ambao watahitaji kulazwa.

Maumivu mwilini ni sehemu ya kawaida katika maisha ya binadamu. Hivyo tuna dawa ambazo huweza kuuzwa hospitalini ambazo hutumika katika upungufu wa uchungu mwilini.

Wananchi wote wanaombwa kutokuwa na uoga, iwapo wanahitajika kupewa chanjo, iwapo kutazuka kwa ugonjwa ambao utahitajika kuchanjwa basi, usiwe na uoga wa kutembelea kituo cha afya ili kusaidika.

Ukitembelea kituo cha afya kwasababu ya maumivu, ni lazima nurse ataweza kukuuliza maswali, ili kuweza kubaini shida gani inakusumbua, kabla ya kwenda kumuona daktari.

Nzige wanapovamia shamba lako basi una uhakika kuwa hatapata mmea ata mmoja. Ni jukumu la taifa la Kenya kupitia wale ambao wanashughulikia maswala ya kilimo kuhakikisha kuwa kuna namna au njia ambazo zimetolewa kuhakikisha kuwa wanyama hawa hawajaathiri tena mimea.

Ni jukumu la kila taifa kuhakikisha kuwa wananchi wamepata chanjo, ambazo zitaweza kuwazuia kupata magonjwa ambayo huzuka hapa na pale. Ugonjwa wa corona ulipojulikana, basi chanjo ilihitajika kupeanwa kwa wananchi wote.

Sodo ni muhimu katika wasichana ambayo wamebaleghe na hivyo wameanza kuona na hedhi, ni kwa sababu ya hilo ndipo mashirika yamejitokeza kuweza kuwasadia wanawake kujua namna ya kutumia hata kuwapatia.

Hili ni kuhakikisha kuwa wananchi wote wamepata ujumbe kuhusiana na kupeanwa kwa chanjo. Basi, tuna watu ambao huandikwa kazi ambapo wanapewa vipaza sauti kuhakikisha kuwa wamesambaza jumbe hizi kote kote.

Akina mama wanahitajika kupeleka watoto kupokea chanjo mbalimbali katika sehemu tofauti kwenye maisha yao ili kuweza kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza wakiwa wangali wadogo.

Chanjo ya yellow fever inapatikana katika hospitali zote za rufaa katika nchi yoyote ile. Iwapo unataka kusafiri kuenda kutembelea mataifa ya mbali, basi ni muhimu sana kupata chanjo hii.

Sehemu ambazo zina mafuriko huweza kuleta magonjwa katika maisha ya binadamu na vilevile inakuwa vigumu kwa wahudumu wa afya kufikia sehemu hizi ili kuweza kuwasaidia wagonjwa.

Katika mataifa mengi barani Afrika, mila na tamaduni bado huzingatiwa. Kuna wale ambao huwa wanatumia vifaa tofauti ili kuweza kuweka vyakula vyao. Kuna wale ambao huweza kutumia dawa za kiasili pia kutibu magonjwa.

Mikasa ya moto huathiri sana maisha ya binadamu. Huweza kutokea shuleni hata katika sehemu za kazi. Inapotokea basi majumba mengi huweza kuchomeka vibaya. Mali takriban kiasi kikubwa huweza kuharibiwa, katika shule mbalimbali pia mikasa hii imeweza kuonekana.

Maji ni uhai katika maisha ya binadamu lakini tuna wale ambao huishi sehemu ambazo hazipati mvua ya kutosha. Hivyo utapata kuwa tuna msongamano mkubwa popote ambapo kuna maji. Tuna sehemu chache ambazo zimetengwa kuwapatia watu hawa.

Nzige ni wadudu ambao huogopwa na wakulima milioni katika mataifa yoyote. Iwapo umepanda mahindi yako au maharagwe. Wanaweza kuyavamia na kukula vibaya na kuacha hasara kubwa katika maisha ya wakulima.

Bila ya daktari nchini basi maisha ya binadamu yangekuaje? Magonjwa hujitokeza hapa na pale na wakati mwingi tuna madaktari wa upasuaji ambao huhitajika, ili kuweza kusaidia wanaougua.

Dawa za miti shamba zinaenziwa na wanajamii wengi katika nchi ya Kenya kwa sababu zinatumbulika kuwa, zile ambazo haziwezi kuleta madhara yoyote katika afya ya binadamu.

Ujauzito kwa kina mama ni sehemu muhimu katika maisha ya binadamu wanapokuwa wajawazito wanapaswa kutembelea vituo vya afya ili kuhakikisha kuwa watoto wao wanazaliwa wakiwa sawa.

Ukiwa na maumivu kwenye misuli au sehemu yoyote katika mwili wako, basi dawa ya myaderm cbd pain cream itaweza kukusaidia ili uweze kupata nafuu.

Chanjo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu yeyote yule haswa watoto, lakini kuna wakati ambapo magonjwa yanazuka hapa na pale, yale ambayo huhitaji wananchi kuweza kuchanjwa ili waweze kupata nafuu.

Mwili wa binadamu huhitaji madini, ambayo yataweza kufanya meno pamoja na mifupa yake kuwa yenye nguvu na hivyo dawa ya Feosol ferrous sulfate imeibuliwa ili kuweza kuwasaidia binadamu kwa hili.

Nchini Kenya, ugonjwa wa measles ni mojawapo ya magonjwa ambayo yanadhuru sana afya ya watoto wadogo. Hivyo basi serikali ya Kenya imechukua jukumu la kutafuta chanjo ili kukabiliana na ugonjwa huu sugu.

Huduma ya afya nchini ni ambayo inasaidia mamilioni ya wananchi kuweza kupata nafuu. Iwapo mwananchi anaugua ugonjwa, basi ni muhimu atembelee kituo cha afya.

Jamii nyingi za kiafrika zina imani katika mila na tamaduni zao za kiasili. Kuna wale ambao wanapougua huwa hawaendi kuona madaktari, bali wanaenda kuona waganga ili waweze kupata tiba.

Iwapo kuna mafuriko katika makaazi yako, usiweze kuhatarisha maisha kwa kutumia pikipiki kuvuka mito au sehemu ambazo zina maji mengi sana. Ni muhimu sana kuweza kuzingatia uhai.

Ukulima ndio nguzo kuu ya maendeleo katika nchi yoyote ile. Hivyo basi wakulima wanapaswa kutumia maji ambayo ina kemikali, ili kuweza kuzuia wadudu ambao wana mazoea ya kuharibu mimea shambani.

Iwapo umevunjika mguu au pia una ujauzito, tafadhali usikose kutembelea hospitali za rufaa nchini kwa sababu zina mashine ya eksirei , ambayo itakusaidia sana.

Ugonjwa wa covid-19 uligunduliwa mwaka wa elfu mbili na ishirini. Ugonjwa huu umeathiri sana maisha ya binadamu, hivyo tuna madaktari ambao wameweza kutoa dawa za mitishamba, ambazo zinaweza kutibu ugonjwa huu.

Tatizo la mafuriko limewaathiri wananchi wengi sana kote duniani iwapo mvua itanyesha kwa wingi na kwa muda mrefu basi utapata tuna wananchi ambao wanaishi kule Turkana ambao wanaoweza kuumia sana.

Iwapo utaenda hospitalini na kupatwa unaugua ugonjwa wowote ule, daktari anaweza kusema ni muhimu kwako kupewa sindano ambayo ina dawa fulani, itakayo kusaidia kutibu ugonjwa wako.

Maji ni uhai katika maisha ya mwanadamu, hivyo kila binadamu anapaswa kuwa na uwezo wa kufikia kitu hiki ambacho ni adimu sana katika maisha ya wengine. Hutusaidia katika kufua nguo, kupika, kuosha chakula.

Iwapo unataka kusafiri kutoka nchi moja au nyingine ni lazima uweze kudungwa chanjo ya yellow fever ambayo ndiyo itakupa ruhusa ya kuingia katika nchi yoyote ile.

Ugonjwa wa kifafa umesumbua sana mamilioni ya wananchi miaka nenda miaka rudi. Madawa ya kiasili yameweza kugunduliwa na madaktari tofauti ili kuweza kuwasaidia wanaougua.

Iwapo una maumivu makali ya kichwa, unaweza tafuta dawa za Siha headache solution , ambazo zimeundwa na daktari Asmail na ni za bei nafuu.